Wachezaji wawili wa mpira wa miguu walio na ulemavu, wanashindana kwenye uwanja wa nyasi. Mchezaji mmoja amevalia jezi la manjano, huku mwingine amevalia ya chungwa. Mchezaji wa manjano anaruka juu akitumia magongo yake kujaribu kuupiga mpira. Wachezaji hawa wanatumia magongo kujisongeza uwanjani.

Ni kitabu chenye jalada ya kuvutia kikiwa na kichwa cha habari Longhorn Methode de Francais. Pembeni yake pameandikwa wazi wazi class four kuashiria darasa. Kwenye jalada, kuna picha inayoonyesha watoto watatu wenye furaha wakicheza ruka kamba. Wawili wameshikilia kamba huku mmoja akiruka katikati.

Hii karatasi yenye picha za watoto, madaktari na watu wengi mbalimbali. Imeandikwa picha za mahitaji ya familia tunayotumia maishani. Inaonyesha vitu muhimu kama chakula, mavazi, maji, makazi na huduma za afya.

Ninaona picha inayoonyesha ngazi safi kabisa. Nyumba yenyewe inaonekana nadhifu sana na kila kitu karibu kimepangwa vizuri. Pembeni kuna nyasi kijani kibichi, inayoipa eneo hilo uzuri wa kupendeza na utulivu.

Desktop ya del inaonekana ikiwa na kimbodi yake. Hivi ni vifaa muhimu vinavyotumiwa kwa kazi za ofisi au nyumbani kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kama vile kuandika, kufanya utafiti au burudani. Desktop pia huitwa tarakilishi.

Safu ya vitabu inaonekana. Kitabu cha juu chenye rangi ya waridi kimeandikwa ayubu mashakani. Juu ya jalada kuna picha inayoonyesha mtoto mwanaume akikimbia akionekana akifukuzwa na nyuki wengi. Wanyama kama mbuzi wamo pichani wengine na watu kama wanawake wakimtazama tukio kwa mshangao.

Jengo zuri lenye ghorofa tatu limesimama likizungukwa na miti na nyasi za kijani kibichi pamoja na maua yanayopamba mazingira. Eneo nzima linaonekana nadhifu na imetunzwa vizuri likitoa mandhari ya kuvutia na utulivu.

Picha hii inaonyesha wanariadha wawili wakikimbia. Yule aliye mbele amefungwa macho na amevaa jezi ya Kenya iliyoandikwa Kimani. Mwanariadha aliyemfuata ana koti la kijani linalong'aa akiongoza.